Mchuuzi amesimama kando ya kibanda kinachouza mapambo kama vile; mikufu, vipuli, vikuba, mishipi. Vilevile pia inauza mifuko ya kubebea bidhaa tofauti.

Mabano makubwa ya nguo za mitumba yamefungwa kwa mikanda myeusi ndani ya plastiki nyeupe ikionyesha rangi na mifumo mbalimbali ya bidhaa zilizoko ndani. Yamepangwa ju ya mengine.